Ni mkono wa mtu ukiwa umevaa glavu nyeupe ukishika sindano na chupa nyeupe ya dawa. label kwenye chupa hio ina neno vaccine ambalo kwakiswahili linamaanisha chanjo.

Ni chupa ya dawa yenye lebo inayosomeka Cranberry Pills for UTI . Hii inamaanisha, vidonge vya Cranberry kwa ajili ya maambukizi ya njia ya mkojo UTI .

Ni mfanyakazi amevaa kofia ngumu, maski na kofia jeupe la maabara akifanya ukaguzi au matengenezo kwenye mituni ya gesi, pengine ya oksijeni.

Ni mkulima au mfanyikazi wa kilimo akiwa amevalia vazi maalum nyeupe ya kujikinga na maski akipuliza dawa kwenye mimea . Mtu huyu amebeba kifaa cha kupuliza dawa ya rangi ya kijani mkongoni.

Ni vifaa vya dawa ikiwemo sanduku la kadibodi. Chupa ndogo ya rangi ya kahawia na kifaa kilicho na vidonge kidogo kadhaa. Vifaa hivi vinaonekana kuwa kwa ajili ya matibabu au matumizi ya kitaalamu.

Ni daktari wa meno na msaidizi wake wakimfanyia matibabu mteja au mgonjwa wote wamevalia nguo za kujikinga, zikiwemo barakoa na glovu na wanatumia vifaa maalum vya meno.

Ni mwanamume amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na miwani akichunguza chupa yenye kimiminika cha rangi kijani. Anachomoa chupa hio kutoka kwenye kisanduku cha kadibodi kilicho wazi.

Ni mtaalamu wa afya, ambaye anaonekana kama nesi, akimpa mwanamke sindano kwenye mkono. Wote wawili wamevalia barakoa, ikionyesha kuwa wanachukua tahadhari za afya.

Ni chupa ya dawa au virutubisho ikiwa imelala chini ya vidonge vyekundu vikiwa vimetoka ndani. Chupa yenyewe inaonekana kuwa ya kioo cha rangi ya giza. Kifuniko cha chupa chenye rangi ya dhahabu kiko karibu na chupa.

Ni bango jeupe lililotundika kwenye miti likitangaza huduma za mganga au mtaalam anayeitwa daktari Manyuki, maandishi kwenye bango yametumia herufi kubwa nyekundu na yameandikwa kwa lugha ya Kiswahili.

Ni mkono uliofunikwa na glavu ukitayarisha dawa ya chanjo . Mtu anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano . Kwenye lebo ya chupa kuna maandishi yanayoonekana wazi yanayosema MMR vaccine .

Ni daktari wa meno na muuguzi wakiwa kazini. Daktari amevaa mavazi maalum ya hospitali ya bluu, kofia ya upasuaji, miwani ya kinga na barakoa akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa.

Mhudumu wa afya wa jamii akiwa ameketi karibu ya mtoto mdogo ndani ya chumba, mhudumu huyu amevalia sare ya bulu na barakoa na anaandika kwenye kitabu cha daftari.

Ni eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji machafu ya rangi ya udongo yamejaa kwenye barabara, na yanazunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba hizo zimeharibika na baadhi ya ngazi zao na mbao zimejaa maji.

Watu wawili wakizungumza mbele ya jengo la vyoo katika shule. Jengo hili linaonekana kuwa jipya au limerekebishwa hivi karibuni na lina maandishi yanayosomeka girls' toilets yaani vyoo vya wasichana.

Ni kituo cha maji katika eneo la vijijini labda katika eneo kavu au la ukame. Jengo hilo dogo la maji limepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Kwenye ukuta wa jengo kuna bango lenye nembo za shirika la USAID.

Ni daktari wa meno na muuguzi wakiwa kazini katika kliniki ya meno. Daktari ambaye ni mwanaume, mwenye kipara amevalia miwani na kinga. Anafanya matibabu kwa mgonjwa ambaye haonekani vizuri.

Ni mfanyikazi wa afya mwanamke. Akichunguza mjamzito. Mwanamke mjamzito amelala chini kwenye mkeka. Na mhudumu wa afya ameinama chini akishika tumbo ili kuchunguza hali ya mtoto tumboni.

Ni sanduku sita za dawa au virutubisho vya afya. Kila moja ikiwa na jina au muundo wake maalum. Kila sanduku imeandikwa jina la bidhaa au lina michoro ya viungo vya mwili.

Ni wataalamu wa afya wakiwa hospitalini, mbele mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari au nesi, anashughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali.

Kundi la vijana , weng wao ni wanawake, wakiwa wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za taulo za hedhi, wengi wao wameshikilia mapango yenye ujumbe ya kuwahamasisha kuhusu hedhi.

Ni wanafunzi wawili. Wakiwa wamevalia sare za shule ya rangi ya njano na wamebeba mikoba. Wote wamevalia barakoa za kujikinga na wananawa mikono yao kwenye bomba la maji lililojengwa kwa zege.

Ni wataalam wawili wa afya wakiwa ndani ya kliniki ya meno. Mtaalam wa kwanza, labda daktari wa meno ameketi karibu na mgonjwa na anaonekana akimchunguza au kumtibu.

Ni mhudumu wa afya labda nesi akiwa amevaa barakoa ya rangi ya buluu usoni anashikilia sindano anatoa dawa kutoka kwenye chupa ndogo ,kulingana na muktadha wa barakoa na shughulia anayoifanya anaonekana kujiandaa kutoa chanjo au sindano .

Ni sanduku la kubeba vifaa vya matibabu au sambuli za kibaologia, inaonekana kuna baridi linalotumika kwa kubeba vitu vinavyo hitaji hali ya hewa baridi.

NI wanawake wawili wakitabasamu, mmoja wao nin daktari wa meno, anaonekana Kwa vazi lake la daktari ,Kofia , miwani na glovu za bluu, amesimama nyuma ya kitu cha mgonjwa.

NI mazingira ya kliniki au hospitali. Mwanamke anayeonekana kuwa mama amesima karibu na kitanda cha mtoto akimwangalia daktari au nesi akimchnguza mtoto wake.

Ni chupa ya dawa au virutubisho ikiwa imelala chini ya vidonge vya njano vikiwa vimetoka ndani. Kwenye chupa kuna lebo ya rangi ya chungwa na nyeupe yenye maandishi now it's vitamin D3

Ni mfanyikazi wa afya mwanaume akiwa amevalia koti jeupe la maabara, barakoa ya bluu na miwani. Yuko makini akijaza sindano na dawa kutoka kwenye chupa ndogo.

Ni mtaalamu wa afya ambaye anaweza kuwa muuguzi au tabibu akitoa huduma kwa mgonjwa. Mtaalamu huyu amevaa sare nyeupe na mishtari ya bluu .Na anaonekana akichukua sampuli ya damu kwenye kidole cha mgonjwa.

Wanawake wawili wameketi kitandani na chumba kidogo cha jumba. Mwanamke aliye upade wa kushoto amevaa jaketi la buluu na sketi nyeupe. Anaonekana kama mfanyakazi wa jamii au mhudumu wa afya. Anapitia kitabu au nyaraka pamoja na mwanamke mwengine.

Ni kundi kubwa la nzige. Liliruka angani. Wanaume wawili wanaonekana katikati ya kundi hilo la nzige. Wakijaribu kuwafukiza. Mwanamme wa kushoto, aliyevalia shati la blue .

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa, daktari ambaye amevalia miwani na koti jeupe la mahabara, ameketi upande wa kulia na anatumia mashine maalum ya kumchunguza mgonjwa.

Ni mtu aliyevaa nguo za kujikinga PPE kamili ,zikiwemo barakoa, kofia na gauni la kujikinga. Amevaa pia glavu na anaonekana kusimama karibu na meza, yenye vifaa mbalimbali vya matibabu.

Ni mwanamme akisafiri kwa mtumbi kwenye maji yaliyofurika akibeba vitu vyake vya nyumbani, mtumbi huo umejaa vitu mbali mbali kama vile magodoro, nguo ama sanduku.

Ni muuguzi akitoa maelekezo kwa mama mchanga kuhusu kumtunza mtoto wake. Muuguzi aliyevaa sare nyeupe ameinama kidogo na anaonekana akimsaidia mama kumshika mtoto.

Ni mhudumu wa afya labda muuguzi akijiandaa kutoa chanjo. Mwanamke huyu amevaa kofia nyeupe, koti la manjano na anaonekana ana sindano mkononi mwake. Anatazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa na uso wenye umakini.

Ni tukio la chanjo ya mtoto. Mwanamke ambaye amevaa nguo nyekundu na barakoa ameshika mtoto mdogo. Mhudumu wa afya aliyevalia koti la manjano na bluu anampa mtoto huyo chanjo.

Wanawake wawili wamevalia tishati nyeupe na barakoa, wamesimama karibu na gari la aina ya vani , mmoja wao anapiga makofi huku mwingine akionekana kuelekeza kitu.

Ni daktari wa kiume, na mgonjwa wake, msichana mdogo. Daktari amevaa koti jeupe, shati ya pinki , na miwani. Anaonekana akimchunguza, mkono wa msichana huyo. Msichana huyo amekaa kwenye kitanda cha kliniki, na amevaa nguo ya rangi ya kijani.

Ni mwanamke mzee wa kimasai akipata sindano mkononi anaonekana kuwa na wasiwasi au maumivu, amefunika uso wake kwa mkono, mtu anayempa sindano amevaa nguo ya wafanyakazi wa afya ikiashiria kuwa ni katika kituo cha afya au kampeni ya chanjo.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba ya mwili akimsaidia mwanamume kufanya mazoezi ya matibabu. Wote wawili wamepiga magoti kwenye mikeka ya rangi tofauti.

Ni mtaalamu wa dawa akifanya kazi katika mazingira yanaonekana kama kiwanda au duka la dawa amevalia kofia ya nywele na barakoa ili kuhakikisha usafi anashika sanduku la dawa ambalo huenda anapakia au kulikagua.

NI kundi la watu wamekaa kwenye duara wakifanya mkutano au washa katika eneo la wazi . Watu wengi wamevalia vesti za bluu nyepesi na mmoja wao ambaye anaonekana kama kiongozi au mzungumzaji mkuu amesimama Kati yao.

Ni mfanyikazi wa afya, aliyevaa koti jeupe, akimpa mtoto sindano ya chanjo. Mfanyakazi huyo anaonekana akimchoma sindano kwenye mkono wa mtoto.

Ni mazingira ya hospitali ambapo mgonjwa anapitia uchunguzi wa kimatibabu, mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum tayari kuingizwa ndani ya mashine kubwa ya MRI.

Ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara wakiwa wamesimama nje. Wengine wamesimama kwa mstari upande wa kulia huku wengine wakiwa wamekusanyika katikati wakionyesha au kueleza kitu.

Muuguzi au daktari akimchunguza mtoto mchanga aliye ndani ya incubator ama kifaa cha kuhifadhi mtoto mchanga mhudumu huyo aliyevalia sare ya bluu.

Ni kundi la watu sita, waliovalia mavazi maalum, meupe ya kujikinga. Wote wamebeba kifaa cha kunyunyiza dawa, migongoni mwao. Wanaonekana wakitembea kwenye shamba kubwa penye mimea mirefu.

Ni bidhaa za afya zikiwemo virutubisho zikiwa zimewekwa juu ya sehemu nyeupe kuna sanduku dogo lenye rangi mbali mbali na maandishi pamoja na sanduku hili kuna glasi ya maji ,virutubisho kadhaa vya rangi tofauti.

Ni daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno, daktari amevaa glavu, barakoa na koti jeupe la kazi huku akitumia vifaa vya kitaalamu kuchunguza au kutibu meno.

Ni chupa nyingi ndogo zenye poda ya rangi ya kahawa ndani yake. Chupa hizo zimetengenezwa kwa kioo na zina vifuniko vya rangi ya fedha vinavyofungika vizuri. Zimepangwa au kuwekwa pamoja juu ya kitambaa au meza.

NI dawa za kienyeji au vifaa vinavyotumika katika tiba asilia au najimu . Vitu vingi vimetawanyika ardhini ,kuna nakuli na mitungi kadhaa, baadhi zikiwa zimefunikwa vingine vikiwa wazi.

Ni wanawake wawili wakitembea katika eneo la makazi duni mmoja wao anatumia kipasa sauti kutangaza au kuelimisha umma labda kuhusu maswala ya afya kama vile tahadhari za magonjwa.

Ni bidhaa zinazoonekana kuwa dawa za kienyeji au mimea ya asili labda mizizi na magome ya miti. Bidhaa hizo zimewekwa juu ya meza au kitanda. Kuna mitungi kadhaa ya kioo iliyojaa mimea iliyosagwa au unga.

Ni mwanamke mweusi anaonekana amekaa ndani ya nyumba. Amevaa koti la kijivu na juu yake amevaa fulana isiyo na mikono ya rangi ya buluu iliyo na viungo vyeupe.

Ni kifurushi cha dawa kinachoitwa analgesic drugs ambazo ni dawa za kutuliza maumivu kuna sanduku na chupa iliyo na kifuniko kinachozunguka.

Madaktari wawili wa meno, wakimhudumia mgonjwa. Daktari mkuu, ambaye amevalia koti jeupe la maabara, miwani na barakoa amesimama upande wa kushoto na anatumia vifaa vya matibabu ya meno.

Ni duka la dawa lenye bidhaa mbali mbali zinazoonekana kama dawa za asili, asali au viungo rafu zimejaa chupa nyingi zilizopangwa kwa utaratibu kila mmoja ikiwa na yaliyomo tofauti.

Ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia vesti za bluu nyepesi zenye nembo. Wanaonekana katika halfa rasmi ya mkutano. Mwanamke aliye mbele kabisa upande wa kulia anaonekana akiongea na wengi na anaonyesha furaha.

Ni haribifu mkubwa wa jengo labda baada ya kubomolewa au kuporomoka, kila mahali pana kifosi na mawe, mbele ya picha kuna mvulana aliyesimama kwenye shina la mti akionekana kutazama eneo la uharibifu.

Ni wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare zao wakimhudumia mama aliyejifungua mapacha, wauguzi hao wamesimama karibu na kitanda cha hospitali, kila mmoja wao ameshika mtoto mchanga.

Ni mfanyikazi wa afya labda daktari au nesi akiwa amevaa sare ya kijani na miwani anainama juu ya kitanda cha wagonjwa akimchunguza mgonjwa ambaye amechanja na shuka ya nyeupe.

NI wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini. Wauguzi hao wote wamevalia sare za bluu na nyeupe na wanahudumia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum.

Ni muuguzi au mwanafunzi wauguzi akitumia mtoto bandia kwa mafunzo, muuguzi huyo amevaa sare ya bulu na glavu nyeupe na anashikilia mtoto huyo bandia ambaye amefunikwa kwa shuka.

Ni mazigira ya kliniki ya meno. Mwanamke mmoja amelala kwenye kiti cha matibabu na madaktari wawili wa meno wanamwangalia. Madaktari wote wamevalia suti za matibabu, glavu na barakoa.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji mmoja wao anashikilia vifaa na anaonekana akifanya kazi kwenye sehemu ndogo labda usoni au kichwani mwa mgonjwa ambaye haonekani vizuri.

Ni dawa za kienyeji au vifaa vinavyotumiwa katika shughuli za kitamaduni, kuna vitu vingi vilivyotawanyika vikiwemo vyombo ya udongo na mabuyu.

Chupa ndogo ya chanjo ya polio, sindano na kifaa cha daktari cha kuskiliza mapigo ya moyo, katika sehemu ya mbele kuna chupa yenye label iliyoandikwa Polio Vaccine na chini yake ni injection only .

Ni watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na kemikali . Mavazi hayo ni ya rangi ya manajno na yana barakoa kubwa za gesi zinazofunika nyuso zao zote. Mmoja wao anashikilia mtungi wa buluu na mwingine anashikilia kifuniko cheusi kikubwa.

Ni wataalamu watatu wa afya wakiwa wamevalia nguo za kujikinga kikamili zikiwemo gaoni za buluu, barakoa ,mihiwani ya kujikinga na kofia ya matibabu , wapo katika chumba kinachoonekana kama kiliniki au hospitali na mmoja wao anafanya matibabu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalaum.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali ana nywele fupi zilizo sokotwa na amevalia gauni za hospitali.